Huu ni mkusanyiko wa wanariadha wa Kenya, wakijitayarisha kwa mazoezi makali, kwenye uwanja wa riadha. Wanaonekana wamevalia mavazi mepesi, yanayofaa kwa mazoezi ya riadha.

Jengo hili refu lenye ghorofa kadha na kuta za mawe, lina madirisha mengi na linaonekana kuwa limejengwa kwa mtindo dhabiti. Mbele yake kuna bustani ndogo iliyopandwa vizuri na vichaka, na ishara ndogo ya onyo inaonekana chini kushoto. Kutokana na muundo wake na mazingira linaweza kuwa shule au taasisi nyingine ya elimu.

Huu ni mkusanyiko wa karatasi zilizokunjwa, zikiwa zimepangwa wima na kuonyesha rangi mbalimbali kama vile njano, pinki, samawati na zambarau.

Wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke wanaonekana wakiwa wameshika bendera ya Kenya, mwanamke huyo ametambuliwa kama Nancy Chelagat Koech.

Mwanamke anaonekana ameketi kwenye benchi la kuinua vyuma, akiwa amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi, ndani ya ukumbi wa mazoezi. Anaonekana akitazama mbele kwa umakini, na nyuma yake kuna vifaa vya kuinua vyuma.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wanaonekana wakicheza uwanjani, wakitumia magongo kama tegemeo. Mmoja amevaa jezi ya kijani, na mwingine amevaa jezi nyekundu na mpira upo karibu na mguu wa mchezaji mwenye jezi nyekundu.

Jengo hili linaonekana kuwa shule likiwa na paa la vigae vyekundu na kuta za mawe. Kuna madirisha yenye nondo za kijani na milango ya mbao iliyofunguka ikionyesha mazingira ya kujifunzia. Nguzo inashikilia paa na kuna bomba la maji ya mvua linaloelekea chini kwenye nyasi iliyokatwa vizuri.

Ubao huu unaonyesha kanuni na maadili ya shuleni. Juu kabisa imeandikwa shuleni kwetu ikifuatwa orodha ya mambo muhimu kama vile tunatii kanuni, tunafaya kazi kama timu, tunaheshimiana na nyingine nyingi.

Huu ni uwanja mpana wenye nyasi fupi zilizokatwa vizuri, unaopakana na jengo lenye paa la vigae na nguzo za kuzuia jua. Kuna miti mikubwa yenye majani mabichi inayotoa kivuli nyuma ya jengo, na uzio unaonekana upande wa kushoto. Jengo hili linaonekana kama shule.

Hiki ni kituo cha computa cha elimu kinachoonyesha dawati lenye computa ya mezani kwenye skini kuna notisi ya manjano inayosema wasi kuwa matumizi ya inteneti ni kwa madhumini ya kielimu pekee

Hili ni darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa safu zikiwa na kompyuta chache nyuma. Kuta zina rangi ya kijani kibichi na kuna dirisha lenye pazia la rangi ya chungwa.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa Ijumaa Februari 2025, ukiwa na orodha ya herufi ndogo za alphabeti kwanzia a hadi z, zikiwa zimepangwa katika safu na nguzo.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu wako uwanjani, wamevaa jesi nyekundu za kijani kibichi zilizoandikwa Kenya, wanaonekana wakitumia magongo kucheza mpira wa miguu.

Mwanamke mmoja anayeitwa Asiya Sururu anaonekana akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbwi kwenye mto Oise. Ametabasamu na kutoa ishara ya amani kwa vidole viwili.

Taswira hii inaonyesha bango lenye kichwa cha habari. Chini ya kichwa hicho kuna maandishi yaliyopangiliwa katika sehemu nne yanayoonekana kutoa habari au miongozo kuhusu misitu au mazingira.

Huu ni ubao wa kujifunzia siku za wiki, unaopatikana shuleni. Kichwa chake kinasema siku za wiki. Chini yake zimeorodheshwa siku zote saba za wiki. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Huu ni ukurasa wa mazoezi ya hesabu kwa watoto wenye maswali ya kujumulisha na kutoa baadhi ya majibu yameandikwa na kuwekewa alama ya tiki.

Bango hili lina herufi kubwa na ndogo za Kiingereza kuanzia a hadi z. Chini yake kumeandikwa furahia.

Jengo lenye kuta za matofali mekundu na paa nyekundu limeketi katikati ya nyasi ndefu na zilizopunguzwa vizuri, mbele yake kuna njia ndogo inayoelekea kwenye mlango mkuu na miti michache imepandwa karibu na jengo hilo.

Huu ni ubao mweupe darasani, ukiwa na maandishi. Pembeni kuna ndoo nyekundu na ufagio na ukuta una rangi ya kijani kibichi. Mlango wa kahawia unaonekana upande wa kushoto.

Ukumbi huu mrefu unatoa taswira ya utulivu na unyenyekevu, ukionyesha safu ya nguzo imara zilizosimama wima zikielekeza macho kuelekea mbali.

Mlango mwekundu unaonekana, juu ya mlango huo kuna bango dogo lenye maandishi darasa la 1 C. Chini kidogo ya bango hili kuna kibao kingine chenye majina, Mwalimu Agnes na neno karibu.

Hii ni safu ya rafu za mbao zenye vitu mbali mbali vilivyo pangwa ndani yake . Rafu hizi zinaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi vitu kwa utaratibu.

Hiki ni chumba chenye rafu mbili za vitabu au makabati, rafu moja ni ndefu na nyembamba, ikiwa na vitu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu zake, ikiwemo kitu cha rangi ya kijani juu kabisa na vitu vingine vya rangi tofauti kwenye rafu za chini.

Mwanariadha Samson Ojuka anaoenakana akiwa kwenye shimo la kuruka mbali, huenda baada ya kuruka. Huku uwanja wa michezo ukiwa nyuma yake.

Hii inaonyesha rundu la faili au makabrasha yaliyopangwa vizuri juu ya rafu . Yanaonekana kuwa na rangi tofauti zikiwemo samawati, kijani na nyeusi.

Huu ni mtasamo wa dawati la kompyuta katikati mazingira ya shule au kituo cha mafunzo. Juu ya dawati kuna skrini ya kompyuta nyeusi, kibodi na kipanya. Kimelea cha masikio kimetundikwa kwenye corner ya juu ya skrini kuashiria matumizi ya sauti au mawasiliano.

Mwanariadha Samson Ojuka anaonekana akijiandaa kuruka mbali, kwenye uwanja wa riadha, akiwa amevaa mavazi ya michezo na viatu vya riadha, huku uwanja wa michezo wenye viti vya watazamaji ukiwa nyuma yake.

Mwanamichezo huyu wa Kenya anafanya mazoezi ya kuendesha mtumbi wake majini akitumia makasia. Anaonekana akijizatiti katika zoezi hili la kujifunza. Amevaa shati nyekundu yenye maandishi Kenya na kofia. Maji yanaruka kutokana na harakati za makasia kuashiria bidii yake katika mazoezi haya.

Kuna kitabu kikuu cha kiingereza cha thamani kinachoonekana kuwa kimetumika sana, kikiwa na jalada lililochakaa na lililofifia, juu ya jalada jina la mwandishi limeandikwa wazi na chini yake kuna jina la kitabu.

Chupa moja ya kuzimia moto na mitungi miwili ya gesi inaonekana yote ikiwa imewekwa ndani ya chumba chenye madirisha yenye nondo.

Huu ni mwonekano wa kona ya darasa au chumba cha kusomea. Kuna ubao mweupe wenye maandishi ya kiingereza yakiwemo herufi kubwa na ndogo. Juu ya ubao kuna kadi zenye herufi za mwandiko wa mkono.

Huu ni mtazamo wa ndani wa chumba chenye madawati mawili ya mbao na kiti kimoja cha mbao kilichowekwa nyuma. Pazia lenye milia linaonekana sehemu ya juu ya ukuta.

Hii ni kabati nyeupe na nyeusi yenye magurudumu, inayofanana na kabati ya kuchaji kompyuta au kuhifadhi vifaa. Juu yake kuna vitu vilivyoekwa na karibu nayo kuna meza yenye kompyuta na viti.

Mlingoti mrefu umesimama wima, ukichomoza kwenye anga yenye mawingu meupe na samawati. Chini yake Kuna miti mirefu yenye majani mabichi ikiongeza uzuri wa mandhari.

Wanaume watatu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mwanamke aliteketi kwenye mashua huku wote wakiwa wamevalia mashati vyekundu. Mwanaume moja anaonekana akimsaidia mwanamke huyo kuingia kwenye mashua.

Jengo hili la shule ya chekechea, linaonekana likiwa limezungukwa na bustani ya nyasi na miti mikubwa. Kuta zake nyeupe zimepambwa kwa michoro ya wanyama, ikionyesha mazingira ya kufurahisha kwa watoto.

Mlango huu unaonyesha majina ya maabara mawili tofauti, maabara ya kemia na maabara ya biolojia, chini ya ishara hizo mlango mwenyewe una muundo wa mbao wenye paneli zilizochongwa.

Hii ni meza yenye kompyuta mbili kamili, kila moja ikiwa na kioo na kibodi chake, kuna panya pia kando ya kila kompyuta, vitabu vimepangwa kando ya ukuta upande wakulia wa meza.

Kuna kitabu cha sayansi ya kompyuta cha darasa la saba, jalada la kitabu linaonyesha jina la mchapishaji na darasa.

Mwanaume anayetumia kiti cha magurudumu anaonekana akishikilia rundo la vitabu. Amevalia shati la miraba na suruali la samawati na anaonekana kuwa ndani ya jengo, labda shule au maktaba.